Eneo lenye nyasi kwa wingi na miti, barabara kando yake iliyojaa vumbi, milingoti na nyaya za stima kupita juu yake, anga ya bluu na mawingu meupe kutanda.

Mlingoti mbili za umeme kusimama, nyaya juu katikati kigeuzi chini mti ya kijani anga la buluu kutanda na mawingu meupe kuonekana.

Wanaume watatu wanatembea barabarani. Mmoja amevaa viatu za buluu, ameshika simu masikioni, mwingine amevaa kofia nyeupe na mwingine haonekani vizuri.

Barabarani kuna magari ambayo yanaendeshwa ya rangi tofauti. Kando yake kuna miti. Kuna mlingoti wa stima na nyaya juu. Kuna nyumba na mtu aliyeegesha ngazi mwingine akiwa juu, na mwingine ako kando anatembea.

Barabarani ambapo kuna magari yanayo enda, kuna mlingoti wa stima juu ambapo kuna waya na mtu aliye panda kwenye huo mlingoti kwa kutumia ngazi. Kando yake kuna nyumba na mabati ya rangi ya bluu.

Eneo lenye maji machafu yakiwemo na miti ndani. Kando kuna lori kubwa ya kubomoa nyumba. Manyumba ya ghorofa yamesimama kando. Watu wengi waliochungulia.

Maeneo yaliyo na maji mengi machafu. Kunamo watu watano ambapo mmoja amevaa kofia kichwani wanavuta vitu kutoka kwenye maji.

Daraja ambayo chini yake kuna maji machafu na ni eneo lenye takataka na makaratasi. Kwa umbali kuna magari.

Maji mengi katika ardhi ya rangi ya bluu. Kuna mamba watatu ambao wamelala. Kando yao kuna ndege, nyasi na miti iliyo na matawi.

Makazi duni yenye nyumba za matope na mabati yaliyo na kutu. Amesimama mwanaume mwenye kofia kichwani. Ameshika gunia mikononi. Katikati kuna miti.

Eneo kubwa yenye kidimbwi cha takataka kilicho na karatasi na ngunia. Kuna watu ambao wamesimama wengine kuketi na mwingine ameinama. Kando yake kuna nyumba mingi za mabati.

Makaazi duni ambayo nyumba zimejengwa kwa matope na mabti yenye kutu. Kando yake kuna kidimbwi cha takataka, kuna watu wanao tembea njiani.

Eneo lenye matope na maji machafu ambapo kuna watu. Mwanaume aliyevaa kofia anaenda kwenye mabati yaliyo na kutu na yameanguka. Kando yake kuna nyumba.

Eneo kubwa lililo na maji machafu ambapo watu wengi waliovaa viatu vya rangi ya njano wameinama, huku kando yake kukiwa na nyasi na mawe.

Eneo lenye maji mengi ambapo ni machafu umetupwa takataka zikiwemo magunia. Kando yake kuna nyasi, kuna nyumba na magari mingi.

Simba wawili wamelala kwenye nyasi akiwepo wa kiume na wakike. Kando yao kuna msitu wa nyasi na mti.

Watu kutembea barabarani ambapo amefunikwa juu na miti mingi yenye matawi ya kijani. Kando yao kuna miti aina ya maua ambapo kuna vitundiko vimeandikwa.

Eneo kubwa lenye nyasi, miti ya matawi ya kijani kibichi. Kuna mnyama aliyesimama mwenye pembe anakula, kando yake, kuna ua limezunguka.

Maeneo yaliyokauka ambapo kuna ndege mwenye shingo mrefu na na miguu mwenye mabawa ya rangi nyeusi. Kando yake kuna nyasi na miti.

Enel ambapo limekauka, gari ya watalii iliyo na tairi nyuma na twiga anavuka barabara liko na nyasi na majumba kwa umbali.

Maeneo yenye kidimbwi kikubwa cha takataka na makaratasi kuna watu walioshika vijiti ambao wanaingiza kwenye maji iliyooko kando machafu kando yao kuna miti na manyumba.

Kiwanja chenye mchanga na vumbi wamo tembo zaidi ya waiwili wakubwa . Watu wamesimama kando wa jinsia tofauti tofauti na wenye wamevaa kofia kichwani.

Vifaru wawili, mmoja mkubwa na mwingie mdogo. Eneo lililo na nyasi ambapo wanakula. Kando yake kuna miti chache ya matawi ya kijani. Juu kuna anga yenye kutanda mawingu meupe.

Eneo kubwa lenye kakataka mingi ikiwemo, karatasi na gunia, kuna mtu alievaa kofia na kuinama akizichukua na kuzieka, kwenye gunia kando, kuna barabara inayopita, kuna watu wengine na manyumba.

Sokoni ambapo kuna viazi zilizowekwa kwenye ndoo kuna kitunguu ,kuna nyanya, kuna mayai, kuna mboga, karoti, kuna watu ambao wanatembea na wengine wameketi chini kando yao kuna miti.

Kidimbwi kilicho na takataka na makaratasi, kuna miti kando yake, kuna watu wanaume na wanawake wengine wamevaa kofia kichwani ambapo wanarokota .

Eneo iliyokauka ambapo iko na barabara katikati. Kando yake kuna nyasi na miti yenye matawi ya kijani. Kuna vifaru viwili ambavyo vinavuka barabara.

Mji mkubwa wenye majumba mengi yakiwemo ya ghorofa mrefu. Kuna miti ya kijani kibichi. Juu kuna anga la bluu na mawingu meupe kutanda.

Barabara yenye mashimo na maji yamekwama. Mtu aliyevaa shati nyekundu na kofia kichwani kando yake kuna daraja ambalo linapita juu.

Maeneo yaliyo na nyumba za ghorofa na vingine mingi za mabati yenye kutu. Kuna mto ambao uko na maji machafu, kuna takataka. Kuna watu waliosimama kando yake.

Eneo lenye takataka na makaratasi. Mto wenye maji machafu yanateremka, watu ambao wanacheza. Majumba ya matofali yamo kando.

Eneo kubwa lenye maji na takataka hutupwa. Kando yake kuna watu wanao tembea ,kuna nyumba ya mabati kando yake anga la bluu na mwingu meupe yametanda.

Makazi duni yenye nyumba za mabati zenye kutu mingi . Kuna msichana anayetembea kando akiwa ameshika kitu mkononi. Kuna takataka zilizo kando.

Eneo lenye nyasi na miti mingi nyuma yake ambapo mwanamke ameketi na kutandika shuka ako na mbwa kando yake.

Mwanaume aliyeshikwa mche ya mti amevaa barakoa na kofia kichwani. Kando yake kuna mto wenye maji na majani na nyumba za mabati.

Watu wawili kwenye eneo iliyokauka na iko na takataka. Mmoja ameshika mtungi ananyunyuzia mmea na kuna maji iliyo kando ya yule mwingine.

Watu wengi wanaskuma mnyama kwenye handaki ya mbao aliye na nguo kichwani. Juu kuna mbao iliyoshikanishwa na nyororo. Kando yake kuwa na wengine wameshika kamera.

Eneo lenye maji mengi kando yake kuna nyasi miti yenye matawi ya kijani kuna nyumba zinazo onekana kwa umbali kiasi nyaya za meme zinapita juu.

Ng'ombe zaidi ya nane wenye rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na wako na pembe, wamesimama kwa sakafu ambapo wamekojoa. Kando yake kuna miti na bomba ya rangi nyeusi.

Maeneo yaliyosombwa na maji ambapo mto umepitia wenye maji machafu. Kuna nyumba zilizo kando za matope na mabati juu. Magunia yaliyowekwa nje, miti

Eneo lililo na nyasi. Kuna watu watatu ambapo mmoja amechuchumaa na anapiga ngoma. Wote wamevalia manyoya kwenye vichwa. Kando yao kuna msitu.

Barabarani watu wanskuma mkokoteni, wawili walio na kofia kichwani wanavuta. Chapisho zilizowekwa kando ya maduka majumba marefu kando kuna mti na gari.

Eneo lenye nyasi na kijito kando yake ambapo kuna watu wamesimama. Kuna kijana aliyekalia mtungi wa maji ya kijani, ana zingine ameweka chini anatilia maji.

Kidimbwi cha taka taka na makarasi ambapo nguruwe watatu wanakula. Kando yake kuna nyumba za mabati na matope halafu kuna maji ambayo yanateremka.

Mto ambao huko na maji machafu na vitu zingine juu aina ya karatasi. Kando yake kuna zingine na pia, kuna nyasi zilizomo humo, kuna miti yenye matawi ya kijani kibichi. Na huko mbele kuna nyumba za ghorofa mingi.

Mji mkubwa ambao uko na ghorofa mrefu iliyo na bendera juu. Kando kuna barabara na magari yameegeshwa, alafu kuna miti mingi.

Maeneo yenye nyumba za mabati zenye kutu ambapo zimekelewa mitungi ya njano juu. Kuna watu wanaoshika miti iliyoko chini.

Eneo iliyo na miti ambapo watu watatu wamesimama ikiwemo mvulana, mama na baba waliovaa vitenge. Kando kiasi kuna nyasi.

Ziwa lenye maji mengi ambapo kuna rafu za rangi ya njano. Kuna watu wako juu yazo wakiendesha. Wengine wamesimama kwa umbali wakitazama, na kuna miti ya matawi.

Gari zimesimama aina ya matatu ambazo zimeekelewa chapisho zilizo na maandishi juu, zingine zimeekelewa gunia na watu kupanda. Kando yao kuna watu wengine waliosimama na mwavuli.

Basi nne zilizo na watu ndani, wengine wanatembea barabarani .Matatu mbili, majumba makubwa yasiyo ya kuhamishwa. Miti yenye matawi ya kijani.

Eneo ambalo gari aina ya basi zimesimama. Kuna watu kando yake. Mmoja akiwa ameshika simu mkononi na kukalia pikipiki, alafu kuna mwavuli ulioko kando na nyumba za ghorofa.

Basi tatu kusimama kwenye laini. Watu kujaa kwenye uwanja. Chapisho zilizoshikwa zenye maandishi. Majumba marefu yenye vioo. Mti yenye kujaa majani.

Uwanja ulio na magari aina ya matatu ambapo milango imefunguliwa. Jabisho zimewekwa juu zenye maandishi. Watu walio na kofia huusimama na kutembea kando yake majumba ya ghorofa kuonekana.

Gari ya aina ya basi zimeegeshwa. Watu wanatembea kando na katikati yao. Kando kidogo kuna majumba makubwa ya ghorofa. Kuna chapisho zinazoonekana.

Eneo lenye basi mingi zilizosimama nakuegeshwa kango kuna watu wanao tembea na wengine wameegemea mti. Kuna chapisho yenye maandishi na kuna ghorofa na nyumba zingine zilizomo kando yake.

Kando ya barabara kuna gari zilizosimama aina ya basi. Kuna maafisa wa polisi kando yake na watu wengine. Mtu aliyepanda kwenye pikipiki akiendesha. Kando kuna manyumba na miti yenye matawi ya kijani.

Basi tatu zilizokaribiana. Moja yenye watu ndani . Watu watano nje. Miti kando yake. Nyumba mrefu ya ghorofa yenye madirisha mengi. Gari zingine mbali kidogo.

Gari mingi aina ya basi zilizosimama kando ya barabara. Kuna watu ambao wamesimama na wengine kutembea wakiwa wamebeba mikoba. Kando kuna miti.

Gari mingi zilizoegeshwa aina ya basi na zingine ndogo zikiwa na watu ndani, wengine wamo nje wakitembea ikiwemo maafisa wa polisi wa usalama. Kando yao kuna nyumba nyingi za ghorofa na miti iliyo nyuma.

Barabarani ambapo kuna magari mengi ikiwemo lori, matatu na basi. Kando yake kuna watu wanaovuka na miti mingi na manyumba ya ghorofa na zingine.

Magari aina ya matatu yamegeshwa. Kuna chapisho zilizo juu zimeandikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi. Kando yao kuna watu wamesimama. Mwanamke anajaribu kuingia kwenye gari.

barabarani ambapo gari zinaendeshwa kuna za aina tofauti zikiwemo basi watu wanaotembea kando wengine wakiwa wamebeba mikoba kando yao kuna miti.

Basi za umeme zimesimama kwenye maegesho. Mojayake limefunguliwa mlango. Kuna watu wanaume na wanawake wamesimama wakiongea. Chapisho lenye maandishi. Kando yao kuna jumba na miti.

Basi zimeegeshwa mojayapo ya rangi ya buluu na maandishi nyuma watu wamo kando yake wakitembea majumba marefu yako kando yao mmoja ameketi kwenye kifaa cha kubeba mizigo.

Eneo lililo na gari aina ya basi. Kuna watu wanaovuka barabara wengine wamesimama kando. Mbele yao kuna majumba marefu ya ghorofa na miti ya matawi.

Gari mingi aina ya basi zimeegeshwa ambapo kuna watu waliotembea na wengine wamo juu ya pikipiki ikiwemo chapisho lililo na maandishi kando yake kuna miti na ghorofa mirefu.

Gari ambazo zinaenda ikiwemo basi yenye watu ndani na kuchorwa mdomo. Wengine wanatembea kando ambao wengine wamevaa kofia kichwani. Kando yao kuna nyumba kubwa za ghorofa.

Eneo lililoegeshwa gari mingi aina ya basi ambapo kuna watu wamesimama wenye sare kufanana, ambao ni wanaume na pia mwanamke. Kuna chapisho iliyoshikwa na mmoja wao. Kando yao kuna nyumba za ghorofa.

Basi zenye rangi tofauti kusimama. Watu wamesimama na wengine wanatembea kando yake. Kuna nyumba kubwa na miti inaonekana.

Wanaume watatu, mmoja kavaa suti na kofia, wawili sare zilizofanana. Kichapisho kimeandikwa arubaini na sita na hamsini, basi mbili, mti wenye majani na ghorofa.

Barabarani ambapo kuna magari tofauti na watu kutembea wakiwemo ndani ya basi mwengine kuangalia kando kuna majumba ya ghorofa na miti.

Basi zilizosimama. Kando yake kumeekwa chapisho chenye maandishi. Mwanamke kusimama mlangoni. Watu wengine wanatembea kando yake. Miti na manyumba yamo.

Gari nyingi ikiwemo aina ya babanji na basi zimesimama kwenye eneo na chapisho iliyoandikwa. Majumba marefu ambayo yana rangi tofauti.

Eneo lenye nyasi na limezungukwa na waya ambapo kuna gari ya moshi juu ya reli. Kando kuna mti. Juu kuna daraja.

Gari mingi aina ya basi zimesimama kando ya barabara. Kuna pikipiki iliyosimamishwa. Chapisho zenye maandishi. Miti na nyumba kando yake kidogo, alafu watu kutembea barabarani.

Basi limeegeshwa kando walio na chapisho chenye maandishi ya rangi nyekundu na nyeupe na mitungi iliyowekwa kando yake na kuna watu waliosimama kwenye mti.

Gari mingi aina ya matatu ambazo zimesimama. Kuna chapisho kilichoekelewa juu chenye maandishi ya rangi tofauti. Watu kando yao ambao wanatembea. Mbele kuna nyumba ya ghorofa.

Barabarani kando magari yameegeshwa aina ya basi. Kuna watu wanaojaribu kuulizia na kuingia kwenye gari, wengine wanatembea. Chapisho zilizo na maandishi zimo kando na mti.

Basi mingi zimesimama na kuegeshwa kando ya barabara ambapo moja limefunguliwa. Kuna wanaume ambao wamesimama kando yake, mmoja ameumia mkono na kuna majumba.

Barabarani ambapo kuna gari tofauti zinazoenda. Kuna askari wa polisi aliyesimama kando ya moja. Mbele kuna daraja na miti na nyumba za ghorofa, na nyasi zimo humo.

Maeneo yaliyoegeshwa gari aina ya basi ambapo watu wamesimama na wengine wamo ndani . Kuna chapisho chenye maandishi kando yake nyuma kuna saa kubwa na nyumba.

Magari yamo barabarani ya aina tofauti. Watu wanatembea kando yake. Mbele kuna daraja iliyo na watu. Juu kuna miti ya rangi ya kijani.

Matatu za abiria zimeegeshwa kando ya barabara juu kumewekwa chapisho zilizo na maandishi. Kando yake kuna jumba ya ghorofa mrefu na ingine yenye madirisha ya rangi ya bluu.

Barabarani watu wanatembea. Kuna magari yanayoendeshwa yakiwemo basi na zingine ndogo. Kando yake kuna miti yenye majani.

Magari aina ya matatu na basi zimesimama. Chapisho kilichoandikwa kimeekelewa juu. Watu wengine wakiwa na mikoba mgongoni wanatembea. Kando kuna nyumba.

Gari aina ya basi na zingine kando barabarani. Kando yake kuna nyumba. Wanyama wanakula katikati. Watu wanatembea kwenye barabara za mguu, na pikipiki watu kuendesha.

Barabarani ambapo watu wanatembea wakiwa wamebeba mikoba. Kuna basi zilizosimama na zingine kuenda. Kuna chapisho zenye maandishi kando kuna miti na majumba.

Kando ya barabara ambapo basi nyingi zimesimama. kuna watu walishika chapisho zenye maandishi. Wengine wamesimama na kutembea. Kuna kiti mirefu na ghorofa.

Barabara mbili za lami, gari ambapo zinatembea aina ya lori na zingine ndogo. Watu kutembea barabarani miti imo kando, juu kuna nyaya za stima.

Basi ziko barabarani zikienda. Kando yake kwenye barabara ya watu kuna waliotembea mmoja akiwa ni polisi wa usalama alafu kuna miti na majumba

Gari la moshi la rangi ya nyeupe, waridi, na njano, linaenda kwenye reli. Kando yake kuna nyasi na miti ya matawi ya kijani. Kuna ua linalozunguka.

Gari aina ya basi kusimama na zingine dogo. Watu wanatembea barabarani wa jinsia tofauti. Polisi wa usalama barabarani wamevaa kofia. Majumba ya ghorofa yamo kando.

Kando ya barabara ambapo kuna gari aina ya basi lililosimama na iko na watu ndani na wengine wamo nje wakiwa wanatembea . Kuna chapisho lenye maandishi kando yake kuna nyumba za ghorofa.

Maeneo ambapo gari nyingi zimesimama aina tofauti zikiwemo matatu zilizo na chapisho zenye maandishi juu. Kuna watu wanao tembea kando yake kuna manyumba.

Kwenye barabara mbili ambapo kuna gari tofauti zinapoenda, zikiwepo basi. Mbele juu kuna daraja. Kando yake kuna nyasi, miti, na chapisho.

Gari mingi tofauti, zikiwemo basi, matatu zinaenda ambapo kuna zingine zimebeba gunia juu. Kuna watu wanaotembea kando yao.

Barabarani ambapo gari zinaenda zikiwemo basi, matatu. Kuna pikipiki yenye watu wawili. Kuna watu ambao wanatembea kando, na kuna miti ilio na majani.

Gari mingi zimo barabarani ikiwemo basi, matatu, na hata lori ya njano. Kando yake kuna watu wanatembea, na majumba ya ghorofa mingi.

Barabarani kuna gari za aina tofauti zinamoenda. Kando yake kuna watu wanaotembea kwa miguu. Juu kuna daraja inayotumika na watu kuvuka alafu kuna miti na nyumba kando uko.

Gari nyingi aina ya basi na matatu kusimama. Watu ambao wanatembea barabarani wakiwemo polisi wa usalama. Majumba ya ghorofa yamesimama kando.

Gari aina ya matatu limeegeshwa. Mlango umefunguliwa. Chapisho limo juu yake. Mwanamke anatembea ameshika mwavuli na mfuko mkononi.

Mji wenye magari mingi aina ya basi na zingine ndogo ambazo zinaenda barabarani. Watu wanatembea. Maghorofa mingi zenye rangi tofauti.

Basi ambapo zimesimama na watu wako ndani wengine nje ambapo mmoja ameinama kumewekelewa chapisho zenye maandishi . Kando yao kuna nyumba ya ghorofa na mti.

Barabarani iliyoshikamana kuna magari ya aina tofauti ikiwemo Lori nyeupe na nyingine ya rangi ya njano, gari ndogo, watu wanaotembea kwenye barabara.

Barabarani kuna gari zinamoenda ambapo kando yake kuna kibao kilichochorwa mtu cha rangi nyekundu. Kando yake kuna afisa wa polisi aliyesimama na kuonekana kuongea, alafu kuna miti mbele na manyumba makubwa.

Barabarani gari zinaenda za aina tofauti zikiwemo basi, lori na zingine ndogo. Kuna watu wanaotembea ukiwa kuna wengine wamebeba gunia kwenye mabega. Kando yao kuna nyumba za aina tofauti ikiwemo gorofa na pia kuna miti.

Barabarani kuna gari zinamoenda ikiwepo aina ya basi na zinginezo. Kando yake kumemea nyasi. Kuna nyumba mingi zingine ni za ghorofa, na miti yeye matawi ya kijani.

Eneo ambapo gari aina ya matatu zimesimama nyingi. Kando yake kuna watu waliovaa sare zimefanana, na wengine wanatembea. Juu yao kuna chapisho zenye rangi tofauti, kando kuna pikipiki iliyo na mwamvuli na mtu amekalia.

Eneo lililona nyasi mingi na miti yaliyo na matawi ya kijani. Chini kumeekwa milingoti iliyo na kutu. Kando yake kuna ndoo ya kuweka taka.

Lori kubwa la rangi nyeupe limebeba watu wenye magunia yenye rangi tofauti, ikiwemo, rangi ya njano. Kando yake kuna mti yenye matawi ya kijani, na nyumba kubwa limeandikwa hotel .

Mifereji mitatu yenye kutu imepigiliwa ukutani kwa tumia misumari, na maji yanatiririka kwenye sakafu. Chini kuna nyasi ya kijani.

Lori kubwa la buluu limebeba kifaa cha njano na limeandikwa na rangi ya njano .Limeegeshwa kando ya barabara na wingu nyeupe limetanda.

Mfereji mweusi maji yanatiririka, chombo cha kioo kimewekwa kando yake, maji katiliwa ndani na mmea. Kando yake kuna vifaa vingine vya jikoni.